Ng'ombe kadhaa wamefungwa, wakiwa wamewekwa kwenye vifaa vya kuvutia maziwa. Maziwa yanatolewa kwa ng'ombe hawa kwa kutumia mashine ya kukusanywa kwenye vyombo viwili vya plastiki.

Magunia ya ndizi yamekusanywa, yamefungwa vizuri yanasafirishwa kwa lori mbili. Ndizi zingine zimewekwa kwa safu chini. Mabanda yanaonekana pembeni, miti mirefu pia inaonekana. Watu wakulima wapo pia.

Rundo la ndizi mbichi zilizokomaa kwenye mti wake, zimeundwa kama mkono. Majani makubwa ya kijani kibichi yanafunika sehemu ya ndizi. Inaonekana ni shamba la migomba.

Ng'ombe anaonekana mgonjwa ana mabaka mengi ya vidonda. Amefungwa amesimama kwenye udongo mwembamba kando ya mti. Ni mtulivu kando kuna kichaka.

Mkulima mzee amevaa kofia nyeupe, anapendeza na anachunguza ndizi zake. Kuna ndizi zingine, pembeni kuna tanki la maji jeusi linaonekana.

Mkungu wa ndizi uliyotundikwa kwenye mti zote zina rangi ya kijani kibichi, unafanya sehemu kubwa ya picha juu yake kuna majani ya magomba, hali ya hewa inaonekana kuwa ya mwanga wingi.

Mwanaume anatengeneza maziwa. Amevaa koti jeusi. Anatabasamu amebeba mkebe mkubwa na kuna mitungi ya maziwa. Kuna mawingu angani. Miti inaonekana kando.

Mtu ameketi chini akikamua ng'ombe. Anatumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa. Ng'ombe ana rangi ya kahawia na nyeusi. Shughuli hii hufanyika ghalani.

Mkono wa mtu mweusi unashika ndizi iliyomenywa. Nyuma kuna rundo la ndizi ambazo hazija menywa, inaonekana tamu na safi.

Mfanyikazi anavua maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Anamimina ndani ya chombo kikubwa cha chuma kilicho wazi. Amevaa koti jeupe, suruali ya kijivu na kofia nyeupe.

Shamba kubwa lenye migomba yenye majani makubwa, bado haijakomaa, imepangwa kwenye safu. Maboma yanaonekana kupita katikati ili kutoa boma za kunyunyizia maji.

Mwanamke anavuta maziwa kutoka kwenye titi la ng'ombe, anashika chupa ya kahawia akitabasamu, akiwa amevalia koti la kijani na suruali ya buluu kwenye shamba.

Safu ndefu ya migomba michanga imekauka kwenye udongo mwekundu. Hakuna ndizi zinazoonekana. Majani makubwa yanafanya mimea ionekane imejaa.

Watu watatu wako ndani ya chumba wakifanya kazi. Wote wamevalia nguo nyeupe na buti nyeupe. Mwanaume wawili wamesimama karibu na jiko na mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani.

Ndizi kwenye mgomba ambalo bado ni mbichi la kijani kibichi. Inaonekana ni shambani na kuna kijani kibichikinaonekana. Anga ni safi.

Zoa la maharagwe linakaushwa ,watu wanasimamia kazi hiyo ,nguzo inatumika kusambaza. Mavuno makubwa yamepatikana, hali ya hewa inaruhusu kukausha .

Wachuuzi wa maziwa wamebeba vyombo vya maziwa kwenye pikipiki ambazo ni za chuma. Wanajiandaa kusafirisha maziwa. Mtu mmoja amesimama kando ya pikipiki akivalia koti la rangi ya manjano.

Mtu amevaa kofia nyekundu, na suruali nyeupe. Anatembea kwenye shamba la ndizi. Kila upande kuna migomba iliyojaa ndizichanga mbichi, zilizo bado hazijaiva. Amevalia shati jekundu pia.

Mahindi mengi yaliyo kauka yamefugwa naku pagwa yamewekwa kwenye kamba ime ninginigzwa ukutani, ukutwa umetengenezwa kwa mbao chini Kuna chombo cha plastiki cha rangi ya manjano ambacho kimewekwa kwenye rafu ndogo ya mbao.

Mkono umeshika ndizi, baadhi ni mbichi zingine zimekomaa, rangi ya kijani na njano inaonekana zimepangwa vizuri ardhini. Mavuno bora yanaonekana wazi.

Mwanamke amevaa kofia na koti jeupe. Anamimina maziwa kutoka chombo kimoja kwenda kingine karibu na mitungi mingine ya chuma iliyorundikwa.

Ndizi mbili zilizokomaa zikiwa zimelala juu ya meza ya mbao. Zina rangi ya njano, lakini pia zina mistari nyeusi inayoonyesha zimeanza kuiva sana. Meza imepakwa rangi ya kijivu isiyo na kung'aa.

Mwanamke amevaa aproni, amesimama karibu na mkungu mkubwa wa ndizi uliokomaa tayari kuvunwa. Ndizi zingine zipo kando. Shamba linaonekana kuwa safi.

Mwanamke mtaalamu anachukua maziwa, akiwa amevaa koti bluu na kinga. Kuna matanki makubwa ya kuhifadhi, yaliyotengenezwa kwa chuma. Ameanza kuweka maziwa kwenye matungi madogo akiwa makini sana.

Watu wanne kwenye banda la maonyesho, mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe anaeleza mada fulani huku akionyesha vitu zilivyowekwa juu ya meza, wengine watatu wamskiza kwa makini.

Ng'ombe kadhaa wanakula nyasi kutoka kwa sehemu ya gurudumu. Wana madoa meupe na meusi, wanaonekana kuwa uani, runga ni safi.

Mwanamke amevaa koti jeupe, kofia ya nywele. Anachunga kioevu cheupe kwenye chombo cha glasi . Anadondosha tone kutoka chupa ndogo ya plastiki.

Shamba la migomba ambapo migomba mingi imepangwa vizuri. Majani ni mabichi na ndefu. Ina ndizi mbichi . Njia inaonekana kati yake. Kuna kichaka kando.

Ndama kadha wamefungiwa, Wana madoa meusi na meupe. Wanasimama kwenye eneo la udongo na matope. Wapo ndani ya zizi yenye sehemu ya kuezekwa.

Shamba kubwa ambalo lina migomba ya ndizi michanga. Kuna mabomba yaliyoonekana katikati. Migomba inaonekana kupandwa kwenye safu. Pembeni miti inaonekana.

Wanawake kadhaa wamekaa chini wanaandaa vyombo vya matunda makavu vikiwa vimejaa maziwa. Wengine wanavalia mavazi ya Kiafrika. Shughuli inaendelea nje ya nyumba ya udongo.

Mwanaume ananyunyuzia ng'ombe amevalia mavazi ya manjano. Kuna tanki la kunyunyiza la njano pia amelibeba ufuniko wa samawati. Anafanya kazi ya kilimo anamtibu ng'ombe.

Migomba imejaa ndizi. Hizi ndizi ni mbichi zimejaa kwenye mkunga. Majani mapana ya kijani kibichi yanafunika. Ziko tayari kukomaa. Mazao yanaonekana mengi.

Mkungu wa ndizi mbichi ambao unaning'inia. Majani ni makubwa na ni ya kijani kibichi yanaonekana kwa nyuma. Ndizi bado ni changa hazijaiva.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimepangwa juu ya ardhi zikionyesha kuwa zimetoka kuvunwa shambani. Majani na migomba yanaonekana nyuma.

Makungu matatu makubwa ya ndizi mbichi za rangi ya kijani kibichi yamezibwa mbele, yamening'inia kwenye migomba. Matawi yake ni makubwa. Shamba linaonekana la ndizi.

Maziwa yanapakiwa kwenye chombo. Mfanyakazi amevaa koti jeupe. Mwengine amesimama near gari. Shughuli ya usindikaji inaendelea. Bidhaa za maziwa zinatayarishwa.

Mtu anajaza maziwa ndani ya chombo. Amevaa koti jeusi, na kofia gumu. Kuna mitungi mikubwa, lori la kusafirisha lipo wazi na ni jekundu, mitungi ni mieupe. Eneo linaonekana kuwa kame, miti inaonekana kwa mbali.

Mimea ya mahindi imepandwa kwenye shamba inaonekana kuwa bado michanga. Mahindi yamepandwa kwenye safu na udongo unaoonekana kuwa na rangi nyekundu. Kuna pia nyasi na majani mengine yanayokuwa karibu na mimea hiyo.

Mtu mzee anauza ndizi zilizokomaa kutoka kwa troli. Yupo mnunuzi aliyesimama kando ambaye amevalia amevalia fulana ya kijani kibichi. Watu wengine wanaonekana upande wa nyuma. Shunguli ya soko ya kawaida inaendelea.

Paa la bati la nyumba lililobomoka limetolewa na nyumba imeharibika. Sehemu hiyo imejaa miti, ndizi na nyasi. Inaonekana kama kulikua na janga la asili.

Mgomba wa ndizi umebeba matunda. Ndizi bado ni mbichi. Majani yake ni makubwa na ni ya kijani kibichi. Mmea unaonekana kustawi vizuri. Kando kuna kichaka.

Kuna ndizi nyingi sana zikiwa zimefungwa pamoja. Zote zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa kwa umbo la rundo kubwa la mnadani au soko.

Ng'ombe wengi wamefungwa kwenye zizi la kisasa, wengi wao ni weusi na weupe, wamepangwa safu mbili wakila majani, katikati kuna njia ndogo na kuna geti la chuma mbele.

Rundo la ndizi bichi zilizotoka shambani, zimepangwa kwa wingi zikisubiri wateja, zimeungana zimetengeneza mazingira ya shamba hapa kuna soko kubwa lenye bidhaa nyingi.

Kichuchio cha maziwa kimejaa. Juu kuna mafuta, chini kuna mabaki. Mchakato wa kuunganisha sampuli unaendelea.

Wachuuzi wanauza ndizi sokoni. Zimepangwa kwa rundo kubwa, zingine zikiwa bado mbichi, na zingine zimeiva. Mazingira yanaonyesha shughuli za kibiashara. Watu wanaonekana kufurahia kazi yao.

Mgomba mmoja katikati ya shamba la migomba mingine. Majani yake ni makubwa baadhi yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia. Ingine yakiwa bado ya kijani. Nyuma yake kuna milima na miti mingi. Inaonyesha shamba la mgomba ambalo limekomaa.

Wanawake wanafanya kazi ya maziwa wamevalia sare wanatumia vyombo vinavyoonekana wanazingatia usafi na wanafunzi wanaangalia kwa makini.

Shamba la mahindi mbapo mimea ina majani yanayonyauka. Baadhi ya majani yanaonekana kuliwa na wadudu. Ni dalili ya shida shambani. Yanaonekana bado ni machanga. Udongo umetayarishwa vizuri.

Mwanamke ameketi kwenye soko akipanga miganda ya ndizi. Kuna ndizi zilizoiva na ambazo hazijaiva. Zikionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Wateja wengine wanaonekana mbali.

Mkulima mzee amesimama shambani anatabasamu. Amevaa kofia ya kupendeza na anaonyesha mahindi aliyochuma. Mengine yapo nyuma ambayo bado hayajachumwa.

Migomba mitatu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi za kijani yote imesimama wima imepangwa karibu pamoja ndizi za juu kabisa kwenye mgomba wa kati zina rangi ya manjano kana kwamba zimeifa.

Shamba lenye mimea na miti mingi ya kijani kibichi, lina migomba, majani marefu na udongo mwekundu. Anga inaonekana kuwa wazi, na kuna mawingu meupe, kwa mbali, miti inaonekana.

Wauzaji wa maziwa wanafunika mitungi. Wamevalia mavazi mepesi. Kuna mizani ya kupima. Jengo la zamani ambalo lina sehemu milango imepakwa rangi ya kijani kibichi. Wanafanya biashara.

Mazingira ya mashambani. Ng'ombe kadhaa walio chini ya banda lililotengenezwa kwa miti na nyasi. Mbele ya banda hilo kuna rundo kubwa la mabaki ya nyasi, yaliyokauka.

Shamba lenye mimea na udongo mwekundu, sehemu ya udongo imelimwa tayari kwa kupanda. Pembeni kuna migomba na mimea mingine mingi ya kijani kibichi. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe.

Bakuli la kioo lenye maziwa yaliyoganda ndani yamegawanyika katika sehemu mbili. Nzito iliyoshikana na sehemu nyembamba ya maji. Rangi ya bidhaa hiyo ni nyeupe isiyo safi kabisa.